Vidonge ambavyo vinaongeza madini kwenye mwili, hasaa ya kuongeza damu vimejaa hadi pomoni kwenye chupa yenye kifuniko nyeusi na ambayo ina maandishi makubwa na madogo yenye rangi nyeusi na ingine, kijani kibichi.

Muuguzi anampa chanjo mtoto mdogo kwa mfumo wa kumeza kupitia mdomo. Mama amemshika mtoto mkononi ili aweze kupata chanjo hiyo kwa utulivu.